Nguzo ambayo imeunganishwa na nyaya za umeme ambazo zinasaidia katika shughuli za usambazaji, nishati hiyo ipo katikati ya shamba ambalo lina uoto wa asili pamoja na kupandwa, ikiwemo mahindi pamoja na miti.

Kiwanda kilichojengwa kwa ajili ya uzalishaji nishati ya umeme, ambacho kimewekewa mabomba makubwa pia kuna gari lenye rangi ya njano.

Nguzo ya umeme yenye nyaya zinazo pitisha nishati hiyo kwenda majumbani, Pia ina taa kwa chini yake yenye rangi nyeusi.

Nguzo moja iliyounganishwa na waya mbalimbali, kwa ajili ya kusambaza nishati ya umeme majumbani.

Transfoma lililoshikiliwa na nguzo mbili, ambazo zina waya wa umeme unaotumika kusambazia nishati hiyo majumbani ipo, katikati ya mji.

Nguzo iliyounganishwa na nyaya kwa ajili ya kusambaza nishati ya umeme majumbani, moja wapo imeunganishwa na nyumba yenye ghorofa tatu iliyopakwa rangi ya njano pamoja na rangi nyeupe.

"Transifoma" ambalo limeshikiliwa na nguzo mbili zilizounganishwa na nyaya za umeme, ambazo zinatumika kwa ajili ya kusambazia umeme majumbani, ambapo pembeni yao kuna jengo la ghorofa.

Sehemu ambayo inatumika kwaajili ya kuzalishia nishati ama nguvu ya umeme, ambayo imejengewa mitambo maalum ambapo inasaidia kwaajili ya kusambaza umeme huo majumbani

Kiwanda cha kuzalisha nishati ya umeme ambacho kipo katikati ya msitu pia nyuma yake kuna vimilima vidogovidogo.

Sehemu ya ardhi, ambayo imejengwa kiwanda kinachotumika katika shughuli za uzalishaji wa nishati ya umeme, ambacho kinatoa moshi wa rangi nyeupe.

Transfoma likiwa limeshikiliwa na nguzo mbili, ambazo zimeunganishwa na waya wa umeme. Vilevile zimeunganishwa na mnara ambao unasaidia kusambaza umeme majumbani.

Nguzo mbili zilizoshikilia transfoma, zimeunganishwa na waya kwa ajili ya kusambaza nguvu ya umeme.

Transfoma moja lipo karibu na nguzo, iliyotengenezwa na simenti ambazo zinatumika kusambazia umeme majumbani.

Mafundi kadhaa wakiwa wamebebelea taa ya barabarani, huku mmoja wao akiwa amepanda kwenye ngazi; pia wanatengeneza taa hiyo.

Watu wa jinsia na rika tofautitofauti ikiwemo wanawake kwa wanaaume pamoja na watoto, wakiwa wamesimama kusubiria kuvuka barabara kwenye alama ya pundamilia.

Sehemu ya barabara ambayo imechorwa alama ya pundamilia, ambapo watu hutumia kwajili ya kuvukia, vile vile magari yanasimama ili watu waweze kupita.

Gari moshi ambalo linapita kwenye barabara yake iliyojengwa kwa kutumia mawe madogo madogo pamoja na chuma, ambapo ipo katika eneo ambalo limezungukwa na uoto wa asili pamoja na miti mirefu aina ya minazi.

Njia iliyotengenezwa kwa lami ambayo inatumika kwa ajili ya kupitia vyombo vya moto ambayo pembezoni mwake kuna miti.

Makutano ya barabara, ambapo kuna alama ya pundamilia kwa ajili ya watembea kwa miguu, pia kuna magari yanayopita.

Watu wa rika la jinsia tofauti tofauti wanawake kwa wanaume, wakiwa wamesimama nyuma ya pikipiki zenye rangi ya machungwa.

Watu kadhaa wakiwa wanajishughulisha katika ujenzi wa barabara. Mmoja wapo akiwa kwenye gari linalotumika kujengea, mwingine akitumia jembe kwa ajili ya kusogezea kokoto, na mwingine akiwa amebeba ndoo ya maji.

Chombo ambacho kinatumika kwa ajili ya kuhifadhia aina mbalimbali za taka taka ikiwemo taka taka za majumbani pamoja na taka taka aina ya plastiki, ambacho kina rangi nyeusi pamoja na mfuniko wenye rangi nyeupe.

Mwanamke aliyeshikilia fagio akiwa anafagia kwenye barabara ya watembea kwa miguu, huku kukiwa na watu wanapita ikiwemo mwanamke aliyevalia koti jekundu.

Chombo cha kuhifadhia takataka chenye rangi nyekundu, pia kina matahiri yenye rangi nyeusi ambacho kimewekwa karibu na ukuta.

Watu wa rika na jinsia tofauti wakiwa wamejikusanya kwa ajili ya kufanya shuguli za usafishaji mazingira, wakiwa wamevaa barakoa pamoja na sare za kufananafanana wakiwa wanaokota matakataka.

Vijana watatu, wawili wakiwa wamevalia sare yenye rangi ya machungwa huku wakiwa wanapakia debe la takataka kwenye gari.

Watu wa rika na jinsia tofautitofauti, wakiwa wamebeba takataka na kuzipeleka kwenye gari, ambalo linatumika kwa ajili ya kuhamishia takataka hizo.

Sehemu ya ardhi ambayo imewekwa matakataka ya aina mbalimbali ikiwemo plastiki, huku kukiwa na wanyama jamii ya mbuzi wakiwa wanakula majani pamoja na makazi ya watu kwa mbele.

Vijana wawili waliovalia sare zenye rangi ya kijani wakiwa juu ya gari, huku wakipakia takataka ndani ya gari hilo.

Mabomba ambayo yanatumika kwa ajili ya kusafishirishia maji taka yanayotumiwa majumbani, ambayo yana rangi nyeusi.

Chombo kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka, ambacho kinapendwa sana kutumiwa katika sehemu za ofisini vilevile kina rangi ya bluu.

Watu wa rika na jinsia tofautitofauti, wanawake kwa wanaume, wakiwa wanafanya shughuli ya kuokoteza matakataka.

Wanajamii wakiwa wamekusanyika pamoja kufanya zoezi la uokotaji wa takataka, wakiwa na vifaa maalum ikiwemo jembe, mikokoteni yenye tairi moja, pamoja na gari la kukusanyia.

Watu wa rika na jinsia mbalimbali, wakiwa wanafagia kwa kutumia maji, huku wakiwa wamevalia barakoa baadhi ya watu hao.

Sehemu ya ardhi inayotumika kwaajili ya kuhifadhia matakataka yaliyotumika katika shughuli za majumbani.

Mabomba makubwa ambayo yanatumika kwa ajili ya kupitishia maji taka vilevile yana rangi nyeusi pamoja na mstari wa kijani.

Jalala lililojawa matakataka za aina mbalimbali ikiwemo plastiki huku pembeni kukiwa na kontena lenye rangi ya bluu.

Vijana kadhaa wakiwa wamekaa huku wakiwa wanachambua takataka na nyingine wakiwa wanaziweka kwenye viroba vyenye rangi nyeupe.

Mahali panapotumika kwaajili ya kuhifadhia takataka za aina mbalimbali, ambapo kuna magari yakiwa yanashusha takataka, huku kukiwa na watu wanaofanya kazi hiyo

vijana wakiwa wanasafisha mazingira mmoja wao akiwa amevaa barakoa akiwa ameshikilia kiroba chenye rangi nyeupe, pamoja na wengine wakiwa wameshikilia mafagio na machepeo.

Vijana wawili wakiwa wanasafisha mazingira, kwa kupakia takataka katika gari lenye rangi ya njano.

Mkusanyiko wa watu ambao wanafanya shughuli ya kijamii ya usafishaji mazingira, ambapo watu kadhaa wakiwa wameshikilia mifagio wakiwa wanasafisha, huku kukiwa na mkokoteni wa tairi moja kwa ajili ya kukusanyia matakataka.

Takataka za aina mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa kwenye mifuko yenye rangi nyeusi, huku pembeni yake kukiwa na chombo kinachotumika kwaajili ya kuhifadhia maji.

Chombo kinachotumika kwa ajili ya kuhifadhia takataka, ambacho kina rangi nyeusi na mfuniko mweusi. Vilevile kimewekewa plastiki nyeusi kwa ajili ya kubebea vizuri takataka hizo.

Mabomba yaliyochimbuliwa kutoka ardhini ambayo ni makubwa yanayotumika katika shughuli ya upitishaji wa maji taka wa majumbani pamoja na viwandani.

Mabomba ya maji yaliyounganishwa kwenye bomba kubwa yamechimbiwa chini ya ardhi, pia wameweka mfuniko wa chuma kwa ajili ya kuyakinga na jua, ili yasiweze kuharibika.

Bomba kubwa la kupitishia maji, lililojengwa pembezoni mwa uoto wa asili, ikiwemo miti na majani.

Gari la kubeba maji taka, lenye rangi ya bluu, pia limechorwa mstari mmoja mweupe na miwili yenye rangi ya njano.

Bomba kubwa la maji lililojengwa kwa ajili ya kusambaza maji majumbani, ambalo lipo pembezoni mwa mtaro.

Gari linalotumika kwaajili ya kubebea na kusafirishia maji masafi, ambayo yanatumika kwaajili ya matumizi ya binaadam ambapo mbele yake kukiwa na wanaume wawili wakiwa wamesimama.

Gari kubwa lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe kwa ajili ya kubebea maji, lina matairi yenye rangi nyeusi.